Sehemu ya darasa iliyo na wanafunzi wenye rika tofauti, wakiwa wamekaa na wengine wamesimama nyuma ya wale waliokaa.

Chumba cha darasa lenye watu walio na umri tofauti waliovaa barakoa wakiwa katika mafunzo huku wakisikiliza kwa makini. Juu ya meza zao kuna vifaa vya kujifunzia kama madaftari pia wengine wameshika kalamu wakiwa wanaandika.

Sehemu ya chumba cha darasa, kuna wanafunzi waliyo na umri tofauti, wengine wamekaa wakiandika na wengine wamesimama nyuma ya hao wanaoandika.

Duka kubwa lenye rangi nyeupe, lililo na vitabu vilivyopangwa vizuri kwenye shelfu zenye rangi nyeupe. Pia kuna mama alievaa shati la blue, sketi nyeusi na ameshika kikapu akiangalia vitabu.

Bembea yenye viti vyenye rangi ya njano, bluu na kijani ikiwa kwenye kiwanja cha shule ya awali kwa ajili ya kuchezea watoto. Michezo huwavutia watoto kuipenda shule na hivyo ujifunzaji wake kuwa rahisi.

Eneo la shule ya awali, lililo na majengo pamoja na kiwanja kilichopo katikati ya majengo, kikiwa na michezo ya aina mbalimbali. Watoto huvutiwa na michezo na hivyo huwafanya wawe na mahudhurio mazuri shuleni.

Jengo la ghorofa la shule ya awali, lenye kuta zilizo na picha. Mbele ya jengo hilo kuna kiwanja kilicho na vifaa vya michezo ya aina mbalimbali kama vile bembea. Vitu hivi yaani picha na michezo huwavutia zaidi watoto, hivyo inakuwa kwao rahisi kujifunza. A

Chumba cha darasa katika shule ya msingi kukiwa na wanafunzi waliovaa masharti meupe, mbele ya darasa yupo mwalimu anayefundisha wanafunzi hao pia kwenye ukuta wa mbele ya darasa chini ya ubao kumeandikwa namba kwa tarakimu na michoro mingine inayowasaidia wanafunzi katika ujifunzaji .

Jengo la shule, lililo na vyumba vya madarasa. Kuta za jengo hili zina michoro mbalimbali, ambayo hutumika kama zana za kufundishia na kujifunzia. Michoro hii humsaidia mwanafunzi kuhawilisha kile alichojifunza.

Majengo ya shule ya msingi yenye rangi nyeupe na blue yamezungukwa na miti mirefu, mbele yake Kuna uwanja ulio na vifaa vya michezo ya aina mbalimbali mfano bembea.

Sehemu ya chumba cha darasa katika shule ya msingi kukiwa na mwalimu aliyesimama mbele ya darasa karibu na ubao wenye rangi nyeupe .

Sehemu ya ofisi katika shule ya msingi yenye rangi nyeupe, kukiwa na kabati jeupe ambalo juu yake kuna majalada yenye rangi ya: bluu, nyeusi na kijani; yaliyo na taarifa mbalimbali zinazohusu elimu kwa shule hiyo ya msingi.

Karatasi nyeupe iliyoandikwa namba kwa rangi nyeusi, ikionyesha mwanafunzi wa shule ya msingi aliyefanya hesabau na kusahihishiwa. Zoezi hili humsaidia mwalimu kufanya tathmini ya ujifunzaji wa mwanafunzi.

Kitabu chenye rangi ya kijani na njano, chenye maandishi ya kijani, nyekundu na meusi, kukiwa na picha yenye watu wa wili waliokaa. Mmoja amevaa koti jeupe na mwingine amevaa shati jeusi. Juu ya meza kuna vifaa vya aina tofauti.

Chumba cha maabara kilicho na meza, na kwenye kila meza, kuna sinki lenye bomba. Vyumba hivi vya maabara, huwasaidia wanafunzi wa sekondari, katika kufanya majaribio yao, na hivyo kuweka kumbukumbu ya kudumu.

Chumba cha darasa chenye wanafunzi waliokaa kwenye viti na meza zao, wakiwa wanaandika. Wanafunzi hao wamevaa sare ambazo ni: masweta mekundu, sketi za bluu, pia wamevaa viatu vyeusi na soksi nyeupe.

Chumba chenye rangi nyeupe kilicho na wanachuo waliokaa wakijisomea, baadhi yao wana tarakilishi mpakato zilizo juu ya meza zao, wakizitumia katika usomaji wao.

Mkufunzi wa chuo akiwa ofisini kwake amekaa, juu ya meza kuna tarakilishi, simu mbili za mezani zilizo juu ya vitabu, mafaili, magazeti; pia vitabu vingine vimepangwa nyuma kwenye kabati lenye shelfu.

Chumba cha hosteli kilicho na vitanda viwili, vilivyotandikwa shuka zenye rangi ya bluu na machungwa, huku kukiwa na wanachuo waliolala na kukaa. Pembeni ya kitanda kuna kabati lililo na nguo zilizotundikwa.

Chumba cha darasa chenye rangi nyeupe, kikiwa na wanachuo waliokaa wakimsikiliza mwalimu wao, aliye mbele ya darasa akifundisha kwa kuelezea picha iliyoko kwenye ubao. Ufundishaji wa kutumia vifaa vya kisasa vya kieletroniki ni mzuri kwani humrahisishia mwalimu kazi ya kufanya kazi kwa ujasiri.

Chumba cha darasa kilicho na wanachuo walio kaa, ambao wanamsikiliaza mkufunzi wao, aliyesimama mbele yao, juu ya meza za wanachuo, kuna vitu kama vile vitabu, daftari, na mikoba.

Sehemu ya darasa la wanafunzi wa chuo, waliokaa kila mmoja kwenye kiti na meza yake. Wanachuo hawa wamevaa sare ambazo ni suruali ya bluu na koti la bluu na ndani wamevaa shati jeupe.

Wanachuo wakiwa wamekaa wakijisomea huku juu ya meza kukiwa na tarakilishi mpakato mbili, wanazozitumia katika majadiliano hayo. Pia, pembeni yao kuna miti na kichaka chenye nyasi fupi, pamoja na miti.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakiwa wamevaa makoti yenye rangi ya bluu huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali wanavyovitumia katika kujifunza. Vyuo hivi vya ufundi vimesaidia watu kuweza kujiajiri wenyewe baada ya kumaliza mafunzo.

Chumba chenye watu wanne, watatu wamevaa barakoa, ambaye hajavaa barakoa amevaa ovaroli lenye rangi ya kijivu. Pia kuna mmoja amevaa ovaroli yenye rangi ya bluu na glavu mikononi huku ameshika mpira. Mwingine amevaa koti refu lenye rangi ya bluu.

Chumba kilicho na watu, miongoni mwao wamevaa ovaroli zenye rangi ya bluu na glavu za njano, pia kuna meza ambayo juu yake kuna mashine za aina mbalimbali.

Chumba cha darasa chenye kuta nyeupe, na madirisha ya vioo; kuna wanafunzi wa ufundi waliovaa sare za makoti ya bluu, kila mmoja akiwa amekaa na juu ya meza zao kuna vifaa vya kielektroniki wanavyovitumia katika ujifunzaji wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa sare ya ovaroli zenye rangi ya bluu, wakiwa darasani wakitengeneza simu zilizo juu ya meza zao.

Wanafunzi watatu walioko kwenye darasa, wamekaa kwenye viti, juu ya meza zao kuna mashine na vibao vyenye rangi ya bluu, juu ya vibao hivyo kuna simu zilizofunguliwa.

Sehemu ya chumba kilicho na vifaa vingi vinavyotumia umeme kama vile kikatasakiti, kibodi na tarakilishi vyote hivi vimefunguliwa na kukiwa na mafundi wawili waliovaa ovaroli za bluu wakitengeneza miongoni mwa kifaa kilichomo ndani ya chumba hicho.

Chumba kilicho na mashine nyingi za aina mbalimbali kwa ajili ya kujifunza, yupo mwanafunzi akiwa kwenye moja ya mashine akibonyeza kitufe, elimu hii ya ufundi husaidia mtu amalizapo kujiajiri mwenyewe.

Mwanafunzi wa chuo ufundi aliyevaa sare yenye rangi ya bluu, akiwa ndani ya chumba amesimama pembeni ya mashine yenye rangi ya kijivu huku akibonyeza kitufe cha mashine na kuangalia sehemu ya mashine iliyo na kioo, kinachoonyesha picha zenye vifaa vilivyo na ujazo tofauti.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa wamekaa darsani wakiandika. Juu ya meza zao kuna tarakirishi za mezani na wamevaa zare za makoti yenye rangi ya bluu, pia kuna mwalimu aliyevaa barakoa amesimama nyuma yao.